Huku ni jangwani kwani tunaona kwamba sehemu hii imekauka sana vilevile tunamuona mwanamke ambaye ni dhahiri kwamba ni mwislamu na kuna miti ambayo yamekauka.

Huku ni kwenye kliniki ya meno, kwani tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja aliyelala huku amefungua kinywa na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno kwani anamwangalilia meno mgonjwa.

Kwenye picha tunaona mtu ambaye ameshika chupa ya dawa na kuna dawa ambayo ameweka mkononi, dawa hii ni ya motrin, kuonyesha kwamba huyu mtu ana maumivu mwilini ndio maana anakula dawa hii ya kuondoa maumivu.

Hapa inaonekana kwamba ni sehemu ya jangwani, kwani kumekauka sana, kwenye sehemu hii kuna watu mbalimbali ambao wamesimama, kuna toroli na hata vibuyu ambavyo wanatumia kubebea maji.

Hapa ni hospitalini ni katika sehemu ya kitengo cha watoto hospitalini kuna wauguzi wawili wanaoonekana kwamba wamekuja kukagua watoto hawa pia kuna watoto ambao wamelazwa kitandani.

Katika picha hii kuna watu mbalimbali, miongoni mwa watu hawa, kuna mwanamke ambaye amemshika mtoto, huku akipewa dawa. Anayempa dawa, anaonekana kwamba ni muuguzi. Huenda mtoto huyu amepewa dawa ya chanjo.

Huku ni hospitali. Kuna daktari ambaye anamwonea mgonjwa jino, ni dhairi kwamba yeye ni daktari wa meno. Mgonjwa huyu ueda anaumwa na jino ndio maana amekuja hospitalini.

Kwenye picha kuna majumba mingi na ni dhahiri kwamba majumba yenyewe yamebomolewa. Inaonekana kuwa kulikuwa na mvua kubwa ndiyo maana kuna mafuriko. Na mafuriko yenyewe yamaeweza kuleta madhara mingi katika sehemu hii.

Hapa ni mtoni, kuna watu mbalimbali ambao wanaonekana katika picha hii. Kuna hata yule ambaye anajaribu kuruka kutoka upande mmoja wa mtoni hadi upande mwingine wengine wakimuangalia.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana kumbeba mtoto mchanga, mwingine anapanga shuka. Inaonekana kwamba hapa ni hospitali na kuna mwanamke ambaye amekuja kujifungua.

Huku ni hospitalini, tunaona watu wawili ambao ni dhahiri kwamba wao ni wagonjwa. Moja wao ameketi chini, huku akiwa na mawazo tele. Mwingine amelala chini, kuonyesha kwamba huenda ni mgonjwa sana.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali, miongoni mwa watu hawa, ni muuguzi ambaye amesimama na ana dawa pamoja na sindano mkononi. Huenda anataka kumdunga mgonjwa ambaye amekuja.

Huku ni hospitali. Tunaweza kuona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni daktari wa meno. Mwingine amelala huku akidungiwa dawa kwenye kinywa. Uenda anataka kungolewa jino.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna wanawake wawili, mmoja ambaye amevaa barakoa ishara kwamba yeye ni daktari hasa daktari wa meno, anamuonyesha mwenzake jinsi ya kutunza meno.

Huku ni hosiptalini, kuna mtu ambaye ameketi chini huku akifungua kinywa chake, na kuna yule ambaye anaonekana kwamba ni daktari wa meno alifungua kinywa huenda amekuja kwa sababu anaumwa na jino au meno.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali, Hawa ni wale ambao wamepanga foleni tayari kupewa msaada, Kuna wale ambao wanapeana msaada kuna msaada ya chakula na vitu

Huku ni hospitalini. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa huku amembeba mtoto wake. Kuna pia muuguzi aliye na sindano mkononi, kumaanisha mtoto huyu anataka kudungwa sindano.

kwenye picha kuna watu wengi. Ni dhahiri kwamba hapa ni hospitalini. Kwa sababu kuna muuguzi ambaye anampa mtoto aliye bebwa dawa. mtoto huyu uende amekuja kujipatia chanjo.

Hapa inaonekana kwamba ni jangwani, Kwa sababu kumekauka sana. Pia ninamuona ngombe ambaye anaonekana kwamba ameshaa kufa labda kwasababu kwa ukosefu wa chakula pamoja na maji.

Hapa ni hospitalini, ni dhahiri kwamba kuna watu wengi katika sehemu hii. Kuna hata mtu ambaye anaonekana kwamba ni muuguzi, yeye anamdunga mtoto sindano, inamanisha kwamba mtoto huyu ameletwa ili awezekupata chanjo.

Hapa kuna watu mbalimbali, miongoni mwao ni daktari ambaye amevaa barakoa. Ana dawa mkononi pamoja na sindano. Nidhahiri kwamba anataka kumudunga mgonjwa.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wanaonekana kwamba wanaugua magonjwa mbalimbali kwani wao wameweza kupewa maji ya kuogezewa.

Hapa ni hospitalini, kuna wanawake wawili pamoja na mtoto. Mmoja anaonekana kwamba ni daktari kwa sababu anajaribu kumkagua ama kumba chanjo mtoto huyo.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali, miongoni mwao ni daktari ambaye amevaa barakoa ana dawa pamoja na sindano mkononi. Hueda anataka kumdunga mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuona daktari wawili ambao ni dhahiri kwamba ni wamama. Kuna hata yule mgonjwa ambaye amelala chini huku akifungua kinywa chake.

Kwenye picha kuna mtu ambaye anapimwa joto, anayepima anaonekana kwamba ni mhudumu wa afya, kuna mwenzake na wote wameweza kuvaa barakoa. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka.

Hapa tunaweza kuwaona watu ambao wamevaa barakoa. Mwingine anadungwa sindano, anayemdunga ni dhairi kwamba yeye ni muuguzi, ueda anadungwa sindano ya kukinga corona.

Hapa ni hospitalini. Ambapo kuna watu mbalimbali. Miongoni mwao akiwa ni muuguzi, ambaye anamkagua mgonjwa wake

Hapa ni hospitalini kuna muuguzi na kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto. Mtoto huyo anapewa dawa za chanjo na muuguzi.

Hapa tunawaona watu wawili, ambao wamevaa nguo za rangi nyeupe. Wanaonekana kwamba hawa ni wahudumu wa afya. Kuna yule ambaye ananyunyuzia maji katika sehemu hii. Ishara kwamba huenda kuna magonjwa ambayo yamezuka.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana kwamba ni muuguzi kwani anampa mtoto dawa na kuna mwingine anayembeba mtoto. Mtoto huyu ameletwa ili kujipatia chanjo.

Hapa kuna watu mbali mbali, mwingine amemshika mtoto na mwingine anampa dawa mtoto, kumanisha kwamba hapa ni hospitalini na kuna wauguzi ambao wanawapa watoto waliolitwa kliniki dawa.

Huku ni barabarani, tunaweza kuona kwamba mvua kubwa uliweza kunyesha katika sehemu hii, ndio maana kuna mafuriko ya maji. Kuna mtu anayeendesha pikipiki, huku mwingine akimsukuma.

Hapa kuna mwanamke ambaye amemshika mtoto, anaonekana kwamba anazungumza na mtu hapo kando, Kwa jinsi ambavyo ameweza kusikiliza mno.

Huku kuna watu wawili. Mmoja ambaye amelala chini huku akionekana kwamba yeye ni mjamzito. Na kuna yule ambaye huenda ni mkunga kwa vile anamshika kwenye tumbo. Huenda amekuja hapa ili aweze kujifungua.

Kwenye picha kuna mkono wa mtu ambao umeshika chupa ya dawa pamoja na sindano ambayo imedungiwa kwenye dawa. Ni dhahiri kwamba huyu ni muuguzi ambaye anataka kumdunga mgonjwa.

Katika picha ninaweza kuona watu mbalimbali. Miongoni mwa watu hawa, ni yule ambaye anadungwa sindano . Yule anayemdunga sindano anaonekana kwamba yeye ni muuguzi. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka ndio maana watu wanadungwa sindano.

Kwenye picha kuna watu ambao wameweza kupanga foleni. Kuna yule ambaye anadungwa ishara kwamba anayedunga mwenzake ni muuguzi, wote wameweza kuvaa barakoa ueda wanadungiwa dawa za kukinga corona.

Huku ni shuleni. Tunaweza kuona watu mbali mbali. Miongoni mwao ni mwalimu ambaye amesimama kando na kuna wanafunzi ambao wamepanga foleni wakingoja kuteka maji kutoka kwa tangi iliyoandikwa maji masafi ya kunywa.

Kwenye picha ni duka la kuuza maji kwa vile tunaweza kuona vibuyu mbalimbali ya kubebea maji. Katika sehemu hii tunaona kwamba kuna watu wengi ambao wameweza kuzuru hapa ueda wanataka kutoa msaada kwa watu hawa.

Hapa inaonekana kwamba kulikuwa na mvua kubwa mno, kwa sababu kuna mafuriko hapa, tunaona watu ambao wanasimama ndani ya maji na maji yenyewe yanawafika juu ya magoti.

Hapa tunaweza kuona watu mbali mbali. Miongoni mwa watu hawa ni yule ambae amevaa barakoa na dhahiri anaonekana kwamba yeye ni muuguzi ana sindano pamoja na dawa mkononi. Anaonekana kwamba yako tayari kumdunga mgonjwa.

Huku ni hospitalini kuna mtu ambaye amelela huku akifungua kinywa chake na kuna watu wawili ambao wanaonekana kwamba ni daktari wa meno huenda mtu huyu amekuja kwa sababu alikuwa anaumwa na meno au jino.

Hapa inaonekana kuwa ilikuwa na mvua kubwa mno, ndio maana kuna mafuriko ya maji. Tunaona watu wawili wanaotembea ndani ya maji, huku wakijisaidia kwa mkongojo.

Hapa ni hosiptalini, kuna mtu ambaye amevaa barakoa, ana sindano mkononi pamoja na dawa. Ni dhahiri kwamba mtu huyu ni mkunga kwa vile ako tayari kumdunga mgonjwa ambaye amekuja hosiptalini.

Hapa inaonekana kwamba kuna mafuriko ya maji, kwani kuna wanawake wawili ambao wanachota maji, huku wakimwaga nje huwenda haya yametokea kwa sababu, ya mvua kubwa ambayo imetokea katika sehemu hii.

Hapa ni hospitalini tunaweza kumwona mgonjwa ambaye amelazwa, yeye ameweza kuumia kichwani kwani tunaona kwamba amewekwa bandeji kwenye kichwa.

Hapa kuna mtu ambaye ameketi chini akishika mkia wa ng'ombe, ishara kwamba huyu mtu ni mganga. Mambo ya kishirikina hayafai kuaminiwa sana katika jamii.

Kwenye picha ninamuona mwanamke ambaye amevaa barakoa na ananawa kwa maji ambayo yanatiririka. Kando yake kuna mtoto ambaye amesimama.

Ni dhahiri kwamba hapa ni hosipitalini. Kuna watu mbalimbali, miongoni mwao ni wauguzi pamoja na mwanamke ambaye amembeba mtoto wake. Mtoto huyo ameletwa hosipitalini ili kujipatia chanjo.

Hapa ni hospitali. Tunaweza kuona tembe mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye kifuniko ya chupa. Dawa ni ya muhimu sana kwa sababu usaidia kutibu magonjwa.

Hapa ni hospitalini, kuna mwanamke ambaye amebeba mtoto wake, na kuna mtoto ambaye anapewa dawa na muuguzi. Ni ishara kwamba mtoto huyu ameletwa hospitalini ili kupata chanjo.

Hapa ni dhairi kwamba ni hospitalini. Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kwamba ni daktari wa meno kwa vile anamwagalia yule ambaye ni mgonjwa kwenye kinywa, ueda mgonjwa huyu anaumwa na jino.

Huku ni hospitalini, nani sehemu ya chumba cha wagonjwa mahututi. Tunaweza kumuona mgonjwa ambaye amelazwa huku anatumia oxyjeni , na kuna yule ambaye anamshughulikia anaoneka kwamba yeye ni muuguzi.

Hapa ni hospitali tunaweza kuona watu wawili pamoja na mtoto. Mmoja ni mwanamke ambaye ni dhahiri kwamba ni mama wa huyu mtoto kisha mwingine ni muuguzi amabye anampa mtoto dawa. Mtoto huyu anapewa dawa ya chanjo.

Hapa tunamuona mwanamke ambaye amembeba mtoto. Kisha kuna watu ambao wanaonekana kwamba wao ni wauguzi. Mtoto huyo anapewa dawa kwenye kinywa. Ishara kwamba yeye anapewa chanjo.

Kwenye picha kuna mwalimu na wanafunzi, ni dhahiri kwamba hapa ni darasani. Kuna wanafuzi moja ambaye amesimama mbele, huenda anafundisha wanafunzi wengine.

Hapa ni hospitalini, kuna mtu ambaye ameketi huku akifungua kinywa chake, pia kuna yule ambaye anaonekana kwamba yeye ni daktari wa meno. Huyu mtu ambaye amefungua kinywa chake uenda anaumwa na jino ndio maana anataka kungolewa jino hilo.

Kwenye picha kuna watu ambao wanaonekana kuchukua picha kwenye simu zao, vile vile kuna majumba ya ghorofa. Majumba mengine hata yameweza kubomoka, huenda ni kwa sababu ya kujengwa vibaya.

Kwenye picha kuna msalani, ambayo ni dhahiri kwamba ni ya shule. Kuna watu wawili ambao wamesimama nje ya msalani na kuna sehemu ya kunawa mikono.

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika dawa ambazo ni za chanjo pamoja na sindano. Ueda kuna ugonjwa ambao umezuka ndio maana watu wanafaa kudungiwa dawa hizi za chanjo.

Huku ni hospitalini, kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto mchanga anayeonekana kwamba ametoka kuzaliwa. Huenda mwanamke huyu alikuja hospitalini ili kujifungua mtoto huyu.

Hapa ni hospitali. Kuna wanawake wawili, mmoja ambaye amemshika mtoto na mwingine ambaye anamdunga mtoto, ishara kwamba yeye ni muuguzi. Mtoto huyu ameletwa hospitali ili aweze kupata chanjo.

Sehemu hii inaonekana kwamba ni mahali ambapo watu wameweza kutupa takataka. Kuna watu wawili ambao wanaonekana kwamba wananadhifisha mazingira haya.

Hapa inaonekana kwamba ni hospitali. Kuna wanawake wawili, moja anaonekana kwamba ni muuguzi na mwingine ni mzazi ambaye amemleta mtoto wake iliaweze kujipatia chajo.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali kuna yule ambaye anaonekana kuwa ni daktari wa sikio kwa sababu anamwonea mgonjwa sikio lake.

Hapa kuna takataka ambazo zinaonekana kutapakaa kila mahali, na kuna watu ambao wanaonekana kunadhifisha mazingira kwa kuondoa takataka hizi.

Zinazoonekana kwenye picha hii ni dawa ambazo mwanamke mjamzito hupewa ili kumsaidia wakati wa safari ya ujauzito wake.

Kwenye picha kuna umati wa watu, pia kuna magari moja ya petroli lingine ni lori. Inaonekana kwamba kumekua na ajali ya barabara katika sehemu hii.

Hapa kuna janga la moto ambalo limetokea. Tunaona kwamba Kuna baadhi ya nyumba ambazo zimeteketea. Wazima moto wanastahili kufika hapa ili angalau waweze kuokoa baadhi ya vitu.

Hapa ni hosipitalini. Kwenye picha tunaweza kumuona mwanamke ambaye ni daktari. Vile vile tunaweza kumuoana mtoto. Ni dhahiri kwamba, hapo ni hosipitalini

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali wanaotembea ndani ya maji. Ni ishara kwamba kuna mafuriko katika sehemu hii, ueda kwa sababu ya mvua kubwa ambayo imenyesha katika mahali hapa.

Hapa ni hospitalini, inaweza kuona muuguzi ambaye anamshughulikia mtoto. Huenda sehemu hii ni kitengo cha watoto pale hospitalini, na watoto ambao wamezaliwa huletwa hapa.

Sehemu hii inaonekana kwamba ni hospitalini, kwa sababu tunaweza kuona dawa za aina mbalimbali, vilevile kuna sindano inayotumiwa kudungia wagojwa.

Katika picha hii kuna mtu ambaye ameshika sodo ambazo zimewekwa juu ya mezani. Sodo, ni muhimu sana kwa watoto wasichana kwasababu inawasaidia wakati ambapo wapi katika hedhi.

Hapa ni hospitalini. Kuna wauguzi wawili ambao wanashika watoto wachanga na kuna mwanamke ambaye ameketi chini. Inaonekana kwamba mwanamke huyo alikuwa amekuja hospitalini kujifungua.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameonekana kushika chupa za dawa. Chupa moja inaonekana kwamba ni ya dawa za ukimwi. Ukimwi ni ugonjwa ambao watu wengi wanaugua na unastahili kumeza dawa ili usife.

Huku ni dhahiri kwamba ni hospitalini, kwani kuna dawa na sindano kwenye meza. Pia kuna barakoa. Huenda dawa hizi zitadungiwa mgonjwa ambaye atakuja hapa hospitalini.

Hapa kuna mwanamke ambaye anambeba mtoto. Inaonekana kwamba huku ni hospitalini na mwanamke huyu alikuwa amekuja hospitali kujifugua mtoto huyu ambaye amembeba.

Hapa Kuna watu wawili. Mmoja anaonekana kulala na kufugua kinywa chake. Uenda anaugua ama anaumwa na jino. Kisha kuna mwingine ambaye anaonekana kuwa ni daktari wa meno anayemwonea mgonjwa jino.

Kwenye picha ni dhahiri kwamba kuna wanawake ambao wanafundishwa kwa vile wao wameketi chini na kusikiliza na kuna yule ambaye amesimama mbele yao kuonyesha kwamba anawafundisha.

Hapa kuna wanawake wawili, ambao moja anaonekana kwamba ni mjamzito na mwigine anaonekana kuwa ni mkunga. Yule ambaye ni mjamzito anataka kujifukua.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto, ni dhahiri kwamba hapa ni hospitalini na alikuwa amekuja kujifungua mtoto huyu hapa.

Hapa ni hospitalini, kuna mtu ambaye amelala kitandani huku amefungua kinywa chake, kuna daktari wawili ambao wanaonekana kuangalia kwenye kinywa cha huyo mgonjwa. Uenda anaumwa na meno ndio maana amekuja hospitalini.

Hapa ni hospitalini kuna watu wawili, mmoja mwanamke na mwengine ni mwanaume ambae amembeba mtoto. Mwanamke huyu anaonekana kwamba alikuwa amekuja kujifungua mtoto huyu. Huenda hawa ni watu wa familia moja yaani mke na mume.

Hapa ni hospitalini, kuna wanawake wawili mmoja anaonekana kwamba ni muuguzi na mwingine ni mgonjwa. Muuguzi anajaribu kumwogelesha mgonjwa. Vile vile kuna dawa hapo kwenye meza.

Sehemu hii ni hospitali, tunaweza kuwaona watu wawili, moja akiwa ni muuguzi anbaye anamdunga yule ambaye ameketi. Huenda huyo mgonjwa anaugua ugonjwa fulani.

Hapa kuna watu mbalimbali ambao wamevaa barakoa. Wengine wamevaa nguo za rangi ya samawati kudhihirisha kwamba wao ni waudumu wa afya. Kuna yule ambaye anadungwa sindano, uenda kuna ugonjwa ambao umezuka.

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika dawa ambazo zinaonekana kwamba ni za chanjo ya MMR. Vilevile, kuna sindano mkononi. Ni dhahiri kwamba huenda kuna watoto ambao wamekuja kupewa chanjo.

Hapa kuna picha ya wanawake wanaoonekana kwamba ni wajawazito kuna mmoja ambaye amelala chini huku akishikwa tumbo, anayemshika tumbo anaonekana kwamba ni mkunga.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuona watu mbali mbali , miongoni mwao ni mama ambaye amemshika mtoto, na Kuna daktari anayemdunga mwana huyo. Ni dhahiri kwamba huenda ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

Hapa kuna wanawake ambao wamebeba watoto, na kuna yule ambaye anaonekana kwamba ni muuguzi, kwa sababu anampa mtoto dawa kwenye kinywa. Inaonekana kwamba watoto hawa wameletwa ilikuweza kujipatia chanjo.

Hapa tunaona kwamba kuna janga la moto ambalo limezuka katika msitu, pia tunawaona watu ambao wanajaribu kuzima moto huo, ueda watu hawa ni wazimamoto wa nchi.

Hapa ni hosptitalini kuna wauguzi wawili ambao wanaonekana. Inaonekana kwamba sehemu hii ni kitengo cha watoto katika hospitalini kwa sababu huku kuna watoto ambao wamelazwa vitandani.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuona watu wawili mmoja alieketi huku akifungua kinywa chake na mwingine ambayo anaonekana kwamba ni daktari wa meno. Huenda mgonjwa huyo amekuja kwa sababu anaumwa na meno.

Kwenye picha kuna mtu ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu na anaosha apa ndani ya choo. Inaonekana kwamba mtu huyu ni chura.

Hapa ni hospitalini, kuna watu mbalimbali wanao onekana . Miongoni mwa watu hawa ni daktari wa meno, kuna hata mgonjwa ambaye amefungua kinywa chake dhahiri kwamba yeye anaumwa na meno au jino.

Hapa ni hospitali tunaweza kumuona mwanamke ambaye amembeba mtoto pamoja na muuguzi ambaye anampa mtoto dawa. Huenda mtoto huyu ameletwa chanjo.

Hapa kuna mwanamke ambaye ni daktari kwa vile, amekuja kumhudumia mtoto. Ni dhahiri kwamba, huku ni hospitalini, na ni sehemu ya kuweka watoto ambao wameweza kuzaliwa kabla ya siku yao ya kuzaliwa.

Hapa kuna dawa pamoja na sindano, dawa yenyewe imeandikwa Yellow fever vaccine kumaanisha kwamba ni dawa ya kudungia watu ili waweze kuzuia ugonjwa wa yellow fever

Hapa ni hospitalini kwani kuna daktari ambaye anamdunga mtoto aliyebebwa na mama yake. Huenda mtoto huyu ameletwa hapa ili apate chanjo.

Kwenye picha kuna watu mbali mbali, miongoni mwa watu hawa kuna yule ambaye anaonekana kwamba ni muuguzi. Ana dawa mkononi pamoja na sindano, hupenda anataka kumdunga mgonjwa.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ambaye anaonekana kuwa amefungua kinywa ili daktari amwonee jino. Ni ishara kwamba huku ni hospitalini.

Huku ni hosiptalini, kuna watu wawili na wote wamevaa barakoa. Mgonjwa ameketi chini naye muuguzi amesimama huku akimdunga sindano mgonjwa.

Kwenye picha ninawaona mbuzi, kuna watu wanao tembea majini na kuna nyuma mbalimbali. Ni dhahiri kwamba sehemu hii kulikuwa na mvua kubwa ndo maana kuna mafuriko ya maji.

Kwenye picha kuna choo cha umma kuna mtu ambaye anaingia chooni. Choo cha umma ni cha umuhimu sana kwa vile watu wanapotaka kujisiadia wanaweza kwenda hapa na kulipa pesa kisha wanaingia kujisaidia.

Hapa ninaona dawa pia kuna sindano na kuna barakoa. Ni dhahiri kwamba hapa ni hospitalini ambapo wagonjwa hudungiwa dawa kwenye sindano.

Hapa ni hospitalini. Kuna mtoto na kuna muuguzi, muuguzi anaonekana kuandika katika kitabu. Uenda mtoto huyu ameletwa hosptalini kwa sababu alikuwa mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, tunaona kwamba watu wote wameweza kuvaa barakoa. Kuna yule ambayo anadungwa sindano na muuguzi, uenda watu hawa wamekuja chanjo didhi ya ugonjwa wa korona.

Kwenye picha, kuna mwanamke ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari. Kuna pia mtoto ambaye amelazwa. Inaonekana kwamba sehemu hii ni mahali pa kuweka watoto ambao walizaliwa kabla hawajafika wakati wa kuzaliwa.

Kwenye picha hii kuna miti ambayo imekauka, kuna mtungi na hata kuna nyumba. Sehemu hii inaonekana kuwa ni jangwani kwa vile imeweza kukauka sana.

Hapa ni hospitalini kwani kuna muuguzi ambaye amembeba mtoto. Hueda chumba hiki ni cha kuzalisha akina mama wajawazito.

Hapa ni hospitali. Kuna dawa mbalimbali na kuna mtu ambaye ana sindano mkononi tayari kutia kwenye sindano hilo dawa. Dawa hizi ni za kuzuia magonjwa mbalimbali kama vile Surua, Rubella na hata Mabusha

Kwenye picha kuna watu ambao wamevaa nguo nyeupe na mwingine amebeba mtungi wa kupiga dawa, vilevile anapiga dawa sehemu hiyo inaonekana kwamba wao ni wahudumu wa afya.

Hapa inaonekana kwamba ni hospitali na ni sehemu ambapo wanawake wajazito wanakwenda kujifungua. Kuna mwanamke ambaye ni mjamzito na kuna wauguzi. Mmoja ambaye anashughulikia mtoto mchanga.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali, kuna wale ambao wamepanga foleni, kuna yule ambaye anadungwa sindano. Ni dhahiri kwamba wamekuja iliwaweze kudungwa kuwenda kuna ugonjwa fulani ambao umezuka.

Huko ni hospitalini. Kuna mtoto ambaye ameshikwa huku akidungwa sindano na muuguzi. Yeye analia uenda kwa sababu ya uchugu ambao anapitia.

Hapa ni sehemu ya jangwani. Kwa kuwa, ninaona mti moja pekee katika sehemu hii na mti wenyewe umekauka. Kisha, sehemu hii imekauka sana.

Hapa inaonekana kwamba ni hospitali, na ni sehemu ya kuona meno. Kuna daktari wa meno, kisha kuna yule ambaye ni mgonjwa uenda amekuja iliaweze kungolewa jino.

Hapa ni hosipitalini, kuna watu wawili, wote wamevaa barakoa. Moja anaonekana kwamba yeye ni muuguzi, mwingine akiwa ni mgonjwa. Huenda yule ambaye anadungwa sindano, amekuja kupewa chanjo dhidi ya korona.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye ni dhairi kwamba ananawa mikono kwenye mfereji. Ni vizuri mno kunawa mikono baada ya kutoka chooni ili usiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni sehemu ambapo anayejiita daktari Mdumba anafanyia kazi yake. Tunaweza kuona chupa mbali mbali pamoja na baiskeli pia kuna mahali ambapo wameandika yale yote ambayo daktari huyu anaweza kutibu.

Huku ni shambani, tunamuona mtu ambaye anaonekana kupiga dawa mahindi. Ni vizuri kupiga dawa mimea yeyote, ili angalau izuie wadudu wasikule ama kuharibu mimea.

Kwenye picha kuna mkono ambao umeshika dawa mbili na kuna sindano ambayo imedungiwa ndani ya dawa hizo ili kuweza kutumika katika kumdunga mtu ambaye amekuja kwa sababu ni mgonjwa.

Kwenye picha kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana kwamba ni vya ushirikina ninaamini kwamba sehemu hii ni kwa waganga ambapo watu wengi huenda huku ili waweze kupata kusuluhishiwa matatizo yao.

Huku ni hosipitali , Kuna mtu ambaye amelala huku akifungua kinywa chake. Vile vile kuna watu wawili ambao ni ishara kwamba wao ni daktari wa meno. Nafkiri mtu huyu amekuja kwasababu anaumwa na jino.

Kwenye picha kuna vitu mbalibali, ambavyo vinaonekana. Kuna watu, magari, na hata tunaona kwamba sehemu hii imefurika kwa sababu ya mvua kubwa ambayo imetokea.

Hapa kuna bango ambalo limewekwa juu na lina maadishi ambayo yameadikwa kwamba ni daktari Chigongo, kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kathalika. Kisha wakaeka nambari ya simu kumanisha mtu huyu anataka kupata wateja wa kuweza kuwasaidia.

Hapa ni hospitalini, kuna yule ambaye anadungwa sindano na muuguzi. Wote wamevaa barakoa, huenda anadungiwa dawa ya kuzuia ugonjwa wa korona.

Hapa inaonekana kwamba ni jangwani. Kwenye picha kuna ngamia ambaye amelala chini ishara kwamba yeye amekufa. Huenda amekufa kwa sababu ya ukosefu wa chakula au maji.

Hapa tunaweza kuona watu watatu ambao wamevaa barakoa Wawili wanawa mikono yao. Ishara kwamba yanajikinga dhidi ya ugonjwa wa korona ambao ulikua umezuka katika mwaka wa elfu mbili kumi na tisa.

Hapa ni sehemu ambapo watu huja kununua maji. Tunawaona watu mbalimbali ambao wana mitungi yao ya kubebea maji. Huenda wamekuja kununua maji ya matumizi yao.

Hapa inaonekana kwamba kuna janga la moto ambalo limetokea. Inafaa wazima moto wafike kwa haraka ili waweze kuzima moto huu ili isiweze kuteketeza msitu mzima.

Huku ni barabarani, tunaweza kuona kwamba mvua kubwa umeweza kutokea katika sehemu hii. Magari yanapita mahali ambapo kuna mafuriko ya maji. Kuna wale ambao pia wanapitia hata pikipiki.

Hapa ni hospitali. Kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto mchanga. Huyu mwanamke alikuwa amekuja kujifungua mtoto huyu.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbali mbali. Wengine wao wanatembea barabarani. Kuna hata anayeonekana kwamba yeye ni muuguzi, kwani anamdunga mgonjwa. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka.

Kwenye picha kuna watu ambao wananawa mikono kwenye mfereji. Wao pia wameweza kubwa barakoa na wanashati ambazo ni za rangi ya manjano.

Hapa ni hospitalini, Kuna watu wawili moja akionekana kwamba ni daktari wa meno na mwingine ni mgonjwa ambaye amekuja kuonewa meno. Huenda anaumwa na jino.

Hili ni duka la kuuza maji, kuna watu ambao wanapanga laini illi waweze kuuziwa maji na kuna mwanamke ambaye anachota maji hayo.

Kwenye picha kuna watu ambao wamevaa nguo nyeupe na wengine wa mebeba mitungi ya kupiga dawa mgongoni. Wanaonekana kupiga dawa sehemu hiyo. Ni dhahiri kwamba wao ni wahudumu wa afya.

Kwenye picha ninamuona mtu ambaye anaonekana kwamba ni mlinzi. Yeye anaosha mikono yake kutumia sabuni na maji ambayo yanatoka kwenye mfereji.

Hapa ni hospitali, Kuna watu mbalimbali, Kuna hata wauguzi. Tunaona kwamba kuna wale ambao wameketi chini wakingoja zamu yao ifike. Wakwanza ameshika mtoto, na mtoto huyo anataka kudungwa sindano.